Viti vingi vilivyoundwa na mbao na chuma, viko juu ya sakafu iliyokuwa na michoro, na chumba hiki ni kisafi na kinatumika katika kusomesha wanafunzi wa shule hii ili waweze kupata elimu nzuri.